Chakula cha mtaaani kimeekwa kwenye sahani nyeupe. Yanaonekana kuwa ni mhogo uliokaangwa na umeekwa pilipili-chumvi ndio maana uko katika rangi ambayo sio yake ya kawaida.

Msitu wenye mimea kadha kadha ikwemo miti majani moja namengine matawi ya kijani kibichi kutokana na vile tunaona kando tunaona umezingirwa na vizuizi.

Mpishi wa vyakula vya mitaani anaonekana kukaanga vibanzi, ambavyo vimeekwa kwenye mafuta huku ameshika kijiko mkononi. Mtu huyu twaweza sema ni wajinsia ya kike kutokana na mavazi aliyovaa. Kando pia tunaona vingine tayari vishaapikwa, viko tayari kuuzwa.

Vyakula vitamu vimewekwa kwenye sahani nyeupe ambayo tunaona mahamri ya rangi ya hudhurungi. Kuna mchuzi wa maharagwe umewekwa pia kwenye kikombe kidogo na hapo pilipili ya kijani kibichi imewekwa ndani.

Mazao ya kilimo yanavutia macho yetu ambayo ni ndizi ya kijani kibichi, twaweza kuona imepangwa hapa kwenye sakafu, sakafu yenyewe ni mchanga ambao twaweza sema ni mweupe kidogo.

Chombo cha shughuli za biashara za vyakula vya mtaani ambacho kina magurudumu kuashiria kwamba ni chombo ambacho kinaeza songa kutoka sehemu moja hadi nyengine. Tunaangalia tunaona vyakula vyengine vimetandikwa pale na vingine vimetundikwa juu. Nyuma yake kuna jumba la ghorofa na watu kadha wa kadha wanaonekana wakiwa katika shughuli zao.

Chakula kilichorembeshwa na kuwekwa katika sahani nyeupe. Kwa umakini utaweza kuona kijiko ambacho kitatumika katika ulaji wa chakula hiki kimewekwa hapo kando, basi tunaona wali, tunaona nyama, tunaona mboga za kabeji na hata dania zimewekwa hapo.

Mwanaume aliyevaa miwani usoni, kilemba kichwani anaonekana akifurahi. Kando yake kuna mazao ama nafaka zingine za rangi nyekundu, rangi nyeupe, rangi ya manjano, rangi ya kijivu ambavyo tunaweza sema viko katika sokoni au kwenye maonyesho. Pia unaweza kuona pia watu wengine pale kando wamekaa.

Mmea wa aina ya mhindi ambao unaonekana umeambukizwa ugonjwa wakuozesha vigunzi. Licha ya hayo tunaona matawi ya mhindi huu bado yangali kijani kibichi.

Mwanadamu aliyevalia nguo nyeupe anaonekana katika kijumba kidogo. Mbele yake kwenye sinki kuna bilauri za rangi nyeupe. Ukuta wa nyumba hii kuna dirisha na pia kuna pale nyaya za umeme. Ukutani pia kuna picha yanayoonekana kuwa ni kiongozi imetundikwa ukutani.

Mchuuzi wa samaki fresh anaonekana ameshika samaki mwingine ambaye anamkata katika vipande. Twaweza ona wengine nao wamelazwa hapa, wako tayari kuandaliwa kwa shughuli za upishi ama uuzaji. Kando yake kuna vikebe, kuna sahani za rangi tofauti tofauti, ikiwemo samawati na kijani kibichi.

Maonyesho au soko ya vyakula ama nafaka. Twaweza kuona vingine vimesagwa vikakuwa unga na vingine hapa vimepakiwa katika kontena za plastiki. Kuna watu, ambao ni wanunuzi, na wengine ni wauzaji. Jumba hili juu yake, paa yake imefunikwa kwa mabati.

Muuzaji wa samaki zilizo kaangwa aina ya Tilapia kando yake kumesimama mnunuzi watu wengine wanaonekana wakipita na kando pale pia kuna viti vya plastiki.

Chakula ambacho ni wali mweupe kinaonekana katika sahani ya rangi ya hudhurungi panapo pia kipande cha nyama ambacho kimerembeshwa kwa karoti, kuna mchuzi kando pale na vitu hivi vimepangwa kwenye meza ya rangi nyeupe.

Muuzaji vyakula vya barabarani anaonekana akiwa anakaanga vibanzi ambavyo ni rangi nyeupe. Kando yake kuna viti na karai ambazo zimeinjikwa kwenye jiko, kwa umakini vizuri kuna yule ambaye amekalia kiti kingine katika shughuli sawia na hizi.

Wanyama wawili aina ya ng'ombe wanaonekana wamelala huku tumbo zao zimefura. Ishara kwamba wanaweza kuwa wameaga dunia. Kuna majani ya kijani kibichi na pia mchanga pale waonekana ni rangi ya kijivu.

Chakula aina ainati katika maonyesho ya kilimo ikiwemo samaki, nyama, mboga, matunda katika rangi tofauti bila kusahau nyekundu, samawati na kijani.

Vyakula aina ainati vimeekwa kwenye sinia. Sinia hii imeekwa juu ya meza. Vyakula ambavyo vinaonekana kuna nyama; ambayo imeekaangwa vizuri, kuna wali, na pia kuna mboga za aina ya kabeji na kando hapo ukiangalia kwa umakini kuna viazi yaani waru .

Vyakula vitamu vimewekwa kwenye sahani nyeupe. Tunaona hapo kuna mchuzi, unaweza kuwa mchuzi wa ndengu pia tunaona mboga aina ya kabeji, hapo kachumbari ambayo imeundwa kwa kabeji na karoti pia kuna viazi ambavyo vimekaangwa kwa ustaarabu.

Mandhari ya kuvutia tunayoweza kuyahusisha na sehemu ya utalii au ya starehe. Kando na hayo pia tuwaweza sema ni hoteli. Tunaeza kuona nyasi za rangi za kijani kibichi na pia miti mirefu ambayo imeleta kivuli sehemu hii.

Mwanamke mrembo aliyevalia nguo ya rangi tofauti tofauti anaonekana kula vyakula vya mtaani ambacho ni muhongo uliokaangwa pia kuna sharubati ambayo imewekwa kwa bilauri na ukiangalia vizuri kuna magari ya usafiri na pia kuna tuktuk za rangi ya kimanjano.

Vyakula vitamu vimepakiwa kwenye bakuli tofauti tofauti. Kuna zile za rangi nyekundu, kuna za rangi yenye samawati na hapa vingine rangi nyeupe. Tunaweza ona nyama, samaki, matunda, mboga za kienyeji, pamoja na vingine pale ambavyo vimewekwa kwenye chupa.

Chakula kitamu kimewekwa kwa sahani pana nyeupe ambayo twaona mahamri mawili ya rangi ya hudhurungi, kuna maharagwe ambayo yamewekwa kwa kijisahani kidogo na pia hapo twaweza ndizi zilizoiva.

Vyakula tofauti tofauti aina ainati, vimewekwa kwenye sahani safi za rangi nyeupe, kuna viazi, maandazi, matunda na hata maziwa katika vikombe. Kule kando tunaona magari yameegeshwa, kuna yale meupe mengine ni meusi na pia kuna mimea ya kijani kibichi.

Mnyama ambaye ni kobe anaonekana kwenye matembezi yake. Chini yake kuna matawi makavu kwenye ardhi, ukiangalia mgongo wake una magamba magumu, na pia twaweza kuona mchanga.

Vyakula vitamu vimeandaliwa na kuwekwa katika bakuli hapa. Twaweza ona wali uliorembeshwa na viambata vingine. Kando kuna kachumbari iliyoandaa kutokana na nyanya na mboga zingine. Nyama nayo pia iliyo na mchuzi imewekwa pale kando, na pia kuna kuna vinywaji ambazo zimewekwa katika bilauri.

Wanawake wawili waliovalia nguo nyeupe na kufunika pua zao kwa mask , wanashughulika katika shughuli ya kutengeneza au kupima maziwa. Nyuma yao utaweza ona wengine ambao ni wa kiume na kike. Twaweza sema hawa ni wanunuzi au wamekuja kuona shughuli hizi. Mwengine pale wa asili ya kigeni anaonekana akipiga picha.

Sehemu ya utalii au shughuli za ukulima ambapo tunaona viti vimezungushwa kando ya meza pale. Kuna bango limeandikwa maandishi hapo. Pia tunaona mimea miti ya majani mabichi na maua.

Sehemu ya utalii, ambayo ni ufuoni mwa bahari kutokana na mchanga mweupe unaoonekana. Twaweza kuona pia maji ya samawati yametanda sehemu ile nyingine. Kando yake kuna miti na mimea aina ya minazi na majani ya kijani kibichi. Kuna kijumba ambacho paa zake kimefunikwa na majani makavu.

Sahani tatu nyeupe zenye vyakula aina ainati kuna moja hapa ambayo imebeba samosa, ndimu, mchuzi na nyama choma. Kuna ingine ambayo ina wali, ndizi, kachumbari na huku kuna ingine ina vibanzi na kinywaji katika glasi, twaona mtu ambaye ameshikilia sahani nyingine na amevalia nguo ya kazi.

Mkono uliovalia bangili, umeshikilia sahani nyeupe, ambayo imeshikilia vyakula aina ainati. Kwa umakini utaona kuna wali, kuna hapo vipande vya nyama, kuna ndizi, matunda na vizuri kachumbari na mchuzi.

Inje kuna vitamu vimeekwa katika sinia mbili, moja kwa moja tunaona wali mwekundu imechanganywa pamoja na mayai ya kuchemshwa, kuna mayai ya kukaangwa na pia kuna mchuuzi mwingine na kachumbari hapo kando kwa sinia ingine, pia twaona mchele mweupe na kachumbari pamoja na tunda la...

Vyakula vya kuvutia kwenye sahani nyeupe. Kuna wali, ambao umezingirwa na vipande vya nyama, matunda, karoti, ndimu, machungwa, mboga na hata nyanya.

Ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe huku tumboni anapuliziwa dawa na mkulima aliyevaa nguo ya manjano ng'ombe huyu amezuiliwa wakati shughuli hii inapoendela unaeza ona miti ya kijani kibichi kule sehemu nyingine.

Ng'ombe ambao wamezuiliwa zizini wa maziwa wanaonekana kukamuliwa na watu wa jinsia ya kiume waliovalia mavazi spesheli . Ng'ombe hao ukiangalia ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Vyakula vya mtaani vinaonekana vimeandaliwa hapa na kuwekwa kwa maonyesho. Twaona mhudumu ama yule ambaye anaziuza akiwa mwenye furaha katika shughuli yake kando pale kuna nuru ya mwangaza mweupe.

Soko la viungo vya kupikia pamoja na maridadi na pia vyombo vya kifahari vya kiasili ya Afrika. Tunaona vikapu ambavyo vimeundwa kutumia mimea iliyokaushwa na nyuma yake tunaona pia mazao ya shambani.

Miti mikubwa ya asili ya kiafrika ya kitambo inaonekana kwenye uwanja huu, kando ya mti mmoja kuna mawe ambayo yameekwa hapo, na pia tunaweza ona nyasi za kijani kibichi ambazo zinavutia sana, kuna kibango cha rangi nyeupe pale.

Wanyama wawili ambao ni kiboko ama viboko, wanaonekana wanakula vyakula. Hapo chini pia kuna nyani, ambaye anaonekana yuko katika shughuli zake. Twaweza pia kuona nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Mti mkubwa wa asili ya kiafrika unaonekana hapo umezingirwa na nyasi za kijani kibichi. Kando na hayo pia kuna kile chombo cha rangi nyeupe. Twaweza kuona pia miti nyingine kadha wa kadha imepandwa, majani yake ni ya kijani.

Eneo la utalii ambao ni ufuoni mwa bahari, tunaezakuona maji ya rangi samawati yametanda. Hapa kando kuna kile ambacho chaonekana ni chakula kinachomwa. Tunaezakuona mahindi na hata nyama vinachomwa.

Vyakula vitamu vinavyoonekana kuwa bajia vimeekwa kwenye sahani nyeupe. Juu tunaona kuna mchuzi ambao ni rangi nyekuendu twaweza sema ni kwamba ni nyanya zilizokatwa na zikabondwa.

Vyakula vitamu vimeekwa kwenye sinia twaweza kuona hamri ambayo ni rangi ya hudhurungi, kuna pia kaimati zilizokaangwa, pale kando pia kuna vibanzi vingine, kwa umakini kuna mchuzi ambao umeekwa kwa sahani ya rangi nyeupe.

Mwanaume, mchuuzi wa samaki, aliyevalia kilemba anaonekana akiwaandaa samaki wake Kwa minajili ya kuwauza. Nyuma yake kuna ukuta wa bati wenye rangi ya samawati. Kando pia kuna wengine ambao wamesimama na mwingine mwenye shati ya manjano ameketi chini.

Chombo cha usafiri wa maji aina ya boti kinaonekana kimesimamishwa hapa ama kimepakiwa hapa kwenye mchanga mweupe pamoja na mimea mingine ya kijani kibichi. Chombo hiki kimeundwa kwa miti na kufungwa na kamba.

Mtu mwenye mikono meupe, anaonekana kupakua vibanzi, ambavyo ni kaimati au viazi karanga, katika sahani yenye rangi nyeupe na rangi nyekundu. Kando yake kuna kimeza.

Maziwa ya rangi nyeupe yanaonekana kumwagwa katika vyombo tofauti tofauti na watu ambao twaweza sema ni wafanyikazi. Watu hawa wamevalia kofia nyekundu na nguo zingine za rangi kuashiria kwamba hapa shughuli zinazofanyika hapa ni za ukulima.

Kibanzi ambacho ni mhogo vipande viwili kinaonekana kimewekwa juu ya gazeti. Gazeti lenyewe lina maandishi ambayo yameandikwa katika rangi meusi na mengine rangi ya samawati. Kuna hapo kitu ambacho chaonekana kama ndimu na chumvi.

Mifugo aina ya ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na rangi nyeupe waonekana kwenye kizuizi ambacho ni ziwa, sakafuni tunaona udongo wa rangi ya udhurungi, na kuna miti ambayo imetumiwa katika kuzuia pande ile nyingine, pia twaona kuna wanyama wengine.

Vyakula hizo barabarani au mtaani. Tunaweza kuiona pale imewekwa mezani juu ya magazeti. Kwa umakini tunaweza kuona samosa, viazi karanga na bajia. Mhudumu au yule anayeziuza amevalia shati nyekundu na pale kando pia tunaweza kuona mwingine amevalia shati la samawati na pia kuna chupa ya maji.

Vyakula vimewekwa kwa sahani tatu tofauti ambazo ni za rangi nyeupe, katika sahani hizi tunaweza kuona wali kuna matunda aina ya ndizi ya rangi ya manjano. Pia kuna nyanya ambazo zimekatwakatwa kwa vipande na mchuzi pia umeongezwa hapo, kando tunaweza kuona watu walio katika shughuli zao tofauti tofauti.

Soko la mazao ya shamba twaeza kuona apa minazi imechongwa vizuri tayari kufyonzwa maji yake pia twaeza kuona tukutuku ambayo imeegeshwa kule kando chombo kinachotumika katika usafiri na kimepakwa rangi ya manjano.

Vyakula vitamu vitamu vya aina tofauti vimewekwa kwenye sahani nyeupe. Twaweza kuona mchele uliorembeshwa, kuna nyama na pia samaki za majini. Kando pia kuna kachumbari iliyoundwa kutokana na mboga, matunda na hata ndimu. Mchuzi uliowekwa hapo kwa kisahani kidogo unaonekana pia.

Mnyama ambaye ni twiga anaonekana kusimama hapa, kando yake kuna wengine ambao ni nyani wanne. Sehemu hii tunaona imezuiliwa na nyaya kuonyesha kuwa ni sehemu ya hifadhi za wanyama ambayo ni ya utalii.

Samaki wadogo wadogo wakiwemo pamoja na dagaa wanaonekana wakiwa kwenye besheni hizi twaweza kuona zingine ni za rangi ya samawati kuna rangi nyekundu na kuna rangi ya kijani kibichi besheni zingine twaweza ona zimewekwa maji kuonyesha kwamba hapa ni mnadani.

Mandhari ya kuvutia yenye miti ya kijani kibichi. Tunaona mnazi na pia tunaona maji yametanda, kuashiria kwamba hapa ni ufueni wa bahari au wa ziwa. Juu ukiangalia kwa umakini, mawingu nayo yametanda kuashiria kwamba mvua nayo inakaribia kunyesha.

Sehemu ya kuvutia ambayo ina majumba yaliyopakwa rangi nyeupe na rangi ya hudhurungi yanaonekana hapa, twaweza sema ni hoteli au sehemu ya starehe. Kando na hayo, kuna nyasi zilizopandwa kwa ustarabu wake na miti pia aina ainati imemea hapa.

Chombo chenye shimo katikati kinaonekana kushikwa na mkono wa mwanadamu ambaye umevalia saa. Ndani ya chombo hichi kuna mrija ambao mtu huyu anautumia kunywa kinywaji kilicho ndani ya chombo hichi.

Shamba lenye mimea ambayo ni migomba ya ndizi yaweza kuonekana hapa. Tunaona kwamba majani ya mimea hii bado yana afya kwa vile ni kijani kibichi.

Ng'ombe wa rangi ya brown anakamuliwa na yule anayekama amevalia kofia ya rangi nyekundu na mavazi ya rangi nyeusi. Mguuni amevaa champali. Ng'ombe huyu anatoa maziwa ya rangi nyeupe yanayoingia kwenye jagi.

Watu walio valia mavazi meupe na kofia nyeupe wanaonekana kuongea na watu walio vaa nguo nyekundu kuna mmoja ambaye anaonekana kuwaelezea wengine.

Mfanya biashara mdogo ambae ni mchuuzi wa vyakula vya mtaani anaonekana katika upishi wa kukaanga mahamri twaweza kuona mengine yaliyotayari yameekwa kwenye sinia chini yake tunaona mafuta yanachemka na mwenyewe ameshikilia kijiko kwa mapishi.

Sehemu ya shughuli ya utalii ama twaweza ita pia shamba la wanyama, ambapo tunaona mamba wakiwa kwenye maji wakiangaliwa kwa umakini na ustaarabu na wanadamu ama watalii ,ambao wamekuja mahali hapa kufurahisha macho.

Vyakula vya mtaani, ambavyo twaweza sema ni nyama, vyaonekana kuandaliwa kwa kuchomwa. Chini kuna ndoo iliyo na maji, kuna hapo karai lililo na jivu, kuonyesha kwamba shughuli za uandalizi wa chakula waendelea.

Chakula kimeandaliwa na kuwekwa kwenye sinia safi, juu ya meza nyeupe kuna mchele au wali, kuna vipande vya 𝑛𝑦𝑎𝑚𝑎, kuna mboga hapo ukiangalia vizuri kuna kiti ambacho kitayari kukaliwa na kuenjoy chakula hichi.

Watu waliosimama waume kwa wake wamesimama karibu na chumba cha kuuzia maziwa ama ukipenda, Milk ATM kwa umbali tunaona mwingine amevalia nguo nyekundu mwengine amevalia nguo nyeupe wakiongelesha wahudumu wa sehemu hii.

Vyakula vitamu ambavyo vimeekwa katika sahani tofauti tofauti. Twawezaona pale wali, kando yake kuna nyama kuna hata mboga za aina ya kabeji. Kwa umakini utaona pia kuna vinywaji vya matunda vimewekwa kwenye glesi na pia wameweka ndani yake mirija ya kutumia kunywea.

Vyakula vitamu vimeandaliwa hapa na kuwekwa kwenye maonyesho. Tunaweza ona chapati zilizopikwa kwa ustaarabu, nyama zilizochomwa na zingine kukaangwa, kisha kutundikwa, kuinjikwa kwenye vijiti. Kando na hayo pia kuna matunda pale yanaonekana.

Sehemu ya ukulima wa mimea tofauti tofauti, ikiwemo huu mkuu ambao tunauita cactus ambao ni wa kijani kibichi na una miba, miba ambayo imesimama. Kuna mingine pia inanyauka na kuna mingine kule kando ambayo ni matawi.

Mkono wa mwanadamu ambaye anaonekana ni mwanamke kutokana na urefu wa kucha zake zilizorembeshwa. Anaonekana kuvishika vyakula vilivyo kwenye sahani nyeupe vyakula hivi twaweza sema ni bajia ama viazi kaanga. Kando hapo kuna mchuzi uliowekwa kwenye kikombe cha glasi.

Vyakula vilivyorembeshwa kwa rangi tofautitofauti, ikiwemo ya manjano, kijani kibichi na hudhurungi, vinaonekana kwenye sinia, pia tunaweza ona mboga za kijani kibichi hapo kando, nyama, na vyakula vingine kadhaa.

Soko au maonyesho ya nafaka, ukipenda mavuno ya shamba tofauti tofauti, utaona kwamba kuna vile ambavyo vimesagwa kwenye vikakua unga vya rangi ya manjano na ya udhurungi. Kuna ile nyekundu pia, kando tunaweza kuona vitunguu saumu vya rangi nyeupe. Kuna watu, au tunaweza kusema ni wachuuzi na wengine wanunuzi.

Shamba lenyewe mimea ya kijani kibichi linavutia sana. Kwa ukaribu tunaweza kuona migomba ya ndizi ambayo bado ni changa na nyuma yake tunaona mimea mingine pia ambayo matawi yake ni kijani sawia na yale mimea ya ndizi tunayoiona.

Vyakula vitamu vya kuvutia vimewekwa kwenye sahani safi nyeupe juu ya meza. Utaweza ona wali, vipande vya nyama, kuna pale kile ambacho ni rangi nyekundu. Ni nyanya na pia kuna mchuzi pia umewekwa hapo.

Ufuoni mwa bahari ambapo twaona mchanga mweupe na pia mimea ya minazi ya rangi ya kijani kibichi, kando yake tunaona nyazi zimemea na pia zinavutia. Licha ya hayo kuna kibanda ambacho tunaweza sema ni cha utalii, kimejengwa kule mbele yake.

Sehemu ya kuuzia chakula au hoteli ambapo tunaona vyakula vimeekwa katika sahani nyeupe kuna nyama ya kuku, kuna ndimu, kuna viazi vilivyo kaangwa, kuna pia matunda mengine na mboga ambazo zimeundwa kachumbari.

Sehemu ya kuvutia, ambayo tunaweza sema ni ya utalii ama hoteli kuna kijibarabara kinaonekana hapa kimeundwa. Maua aina tofauti tofauti na mimea pia inaonekana. Nyasi za kijani kibichi, kuna ata hapo taa ya kuleta mwangaza wakati wa usiku.

Mkulima wa asili ya kiafrika anaonekana kushughulikia mazao yake ya mahindi. Twaweza kuona pia vijiti vya mbavu vya mbao, ama mtu huyu hutumia katika matembezi yake, kutudhibitishia kwamba ana ulemavu wa sehemu moja au nyingine.

Ng'ombe wa maziwa aina ya gredi anaonekana kwenye kizuizi hichi. Kando yake kuna mwanaume ambaye amevalia viatu vyeupe. Anaonekana kumshughulikia mnyama huyu.

Mwanabiashara wa kiume, ambaye anauza samaki. Amekaa pale katika shughuli zake za kibiashara. Kando yake kreti ya samawati, ingine ya manjano. Na juu, kuna vifaa vya kutoa mwangaza kama bulb .

Vyakula vilivyopikwa kwa ufundi mkubwa na kurembeshwa kwa kutumia viambata aina ainati vimeekwa katika chombo kilichotumika enzi zile, kwa umakini utaona pia kuna nyanya zimewekwa hapo na kukatwa na zimeiva.

Sehemu ya utalii yenye michongo pamoja na maridadi mengine ya rangi nyeupe, pia tunaweza kuona udongo wenye rangi ya udhurungi. Kando pia kuna mimea na nyasi ya matawi ya kijani kibichi.

Mkono unaonekana umeshikilia chakula mkononi huku mwengine ukimwagilia kuna pia ile ambayo inaonekana ni nyama iliotundikwa katika kijiti imesimamishwa kwenye sinia. Kwa umbali tunaweza kuona chombo cha usafiri ambacho ni tukutuku ya rangi ya manjano.

Mwanamke mwenye furaha anaonekana kuandaa vyakula, ambacho ni ndizi anazozichonga. Twaweza kuona ardhini kuna mchanga rangi ya hudhurungi. Migomba ya ndizi ambayo pia imesimama pale, kuashiria kwamba hapa kuna shamba na shughuli ya ukulima inaendelea.

Chombo cha usafiri au uvuvi. Moja ambayo ni boti iliyoundwa kwa miti iliyokauka tunakiona kimesimama kwenye mchanga. Mchanga huu kando na hayo pia imemea mimea ya kijani kibichi.

Sehemu yenye mapishi tofauti tofauti, ikiwemo nyama ya kuchomwa vyakula vingine vya kuchemshwa. Watu wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume wanaonekana wako hapo wamefumukana. Twaweza sema mahali hapa kuna sherehe ambayo inashuhulisha vyakula ama mapishi.

Minazi yenye maji ya madafu inaonekana kwenye maonyesho haya ambayo twaweza sema ni soko. Kuna muuzaji pia anaonekana hapo amevalia shati jeupe. Kule kwingine twaweza kuona watu waliosimama wamevalia nguo nyekundu, wengine ya kijani kibichi. Nyuma ya mhudumu wa madafu haya, kuna mti wa majani ya kibichi.

Mkulima anayeonekana kustaajabishwa, amevalia nguo nyekundu na ingine ya rangi nyeupe. Amesimama katika shamba lake la mandizi, twaeza kuona migomba ya ndizi ambayo ina matawi ya kijani kibichi. Mandizi yamepangwa katika foleni.

Vyakula vya mtaani vya kuuzwa vimewekwa kwenye chombo cha kuchomea. Wauzaji na wanunuzi waliovalia nguo za samawati, mwengine nguo ya rangi nyekundu wanaonekana sehemu tofauti tofauti. Wengine wamekaa na wengine wamesimama.

Watu kadha wa kadha, ambao wamevalia mavazi ya kanzu na vilemba. Wanaume wanaonekana wakiwa katika shughuli za kibiashara, wanauza samaki.

Vyakula vitamu vimewekwa kwenye sahani nyeupe. Twaweza ona wali ambao ni wa rangi ya hudhurungi. Kuna mchuzi ambao umewekwa kwenye glasi ambao ni nyekundu. Kando yake kuna vibanzi vilivyokaangwa, haswa twaweza sema ni kaimati au viazi.

Watu wanaoshiriki katika shughuli za kibiashara haswaa za uuzaji wa samaki. Tunaweza ona mwanamke ambaye ndo mchuuzi wa bidhaa hizi amevalia kichwani kitambaa cha rangi ya samawati na pia kuna mwengine kando yake aliyevalia kofia rangi ya samawati.